Wachezaji wa mpira wa kadanda wamevalia sare nyeusi na michirizi ya chungwa wameonekana wenye furaha, hii ni baada ya ushindi wao katika mchuano uliotendeka ile siku. Upande mwingine, mashabiki wanaonekana wenye furaha chungu nzima.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, askari amesimama karibu na mlango ili kuhakikisha usalama. Watu wanne wa kiume wanatoka nndani ya jumba hilo gari la serekali limeegeshwa upande wa kushoto.

Wafuasi wa chama kilichokuwa pinzani katika mwaka wa elfumbili na kumi na saba kilichokuwa kinaongozwa na Raila Omolo Odinga. Chama hiki kiliitwa azimio, ulikua ni muunganoi wa vyama vingi ambavyo viliungana ili vikue na nguvu.

Mchezo wa voliboli. Timu mbili zinacheza. Mashabiki wapo upande mwingine wanashabikia na kuwapa timu ya motisha ili wacheze vizuri na kushinda .Mchezo huu umewaleta watu pamoja na kuleta ushirikiano.

Mashabiki wa timu ya Kenya wapo uwanjani. Tunamuona msichana aliyevalia bendera ya Kenya anajaribu kufurahia kwa kuruka juu. Katikati bwana mrefu mwenye kofia anaonekana kama ni rais watano wa nchi ya Kenya.

Kituo cha kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Mhudumu anampa hudumu mteja kutumia tarakilishi. Wateja wengine wameketi kugonja zamu yao kuhudumiwa ili wakaweze kutatua shida zao ama waweze kufanyiwa hudumu yao waliokuja kutafuta.

Kutoka kulia, jaji mkuu Martha Koome, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto, mwisho kushoto, aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Maraga. Nyuma ya viongozi hao, kunao bendera ya Kenya na bendera ya chama cha United Democratic Alliance.

Upande wa kulia ,jaji mkuu Martha Koome, katikati aliyekuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya David Maraga mwisho mwanasheria mkuu wa Kenya wakiwa katika ofisi zao maalum nchini Kenya.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi. Wahudumu wanatumia tarakilishi kutoa huduma na maelekezo. Maafisa wa serikali wameizuru hii huduma ili kujua jinsi mambo yanavyofanyika katika kituo hiki.

Wasichana wa watimu ya Kenya wa mpira ya netiboli wanaonekana wenye furaha kwa kushinda au kwa kuweza kuwashinda wenzao katika mpira wa netiboli. Wasichana hao wamevaa sare inayoonyesha nembo ya bendera ya Kenya. Msichana wa nyuma ameshika mipira miwili ya mpira wa netiboli.

Mashambiki waliovalia nguzo zenye label ya bendera ya Kenya. Wanaonekana wenye furaha hii baada ya ushindi wa timu yao kwa maana wapo uwanjani au kando ya awanja wakitazama mpira unaoendelea uwanjani na kushambikia team yao.

Kituo cha kutoa hudumu kwa wananchi. Wahudumu wameketi katika foleni moja ili kuwahudumia wananchi waliosimama wengine wameketi. Wananchi wameketi wamegoja samu yao wakaweze kuhudumiwa.

Mashabiki wa timu ya mpira wa kandanda ya Kenya Harambee stars wapo uwanjani, wameinua bendera Kenya. Wanashabikia timu yao ambayo ipo wanjani. Wapo na furaha wengine na huzuni kwa maana labda timu hiyo inafanya vibaya katika uwanja.

Jajii mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome anahutubia wanahabari. Nyuma yake ni maafisa wakuu wa serikali. Mbele yake ni nembo ya mahakama kuu ya serikali ya Kenya.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi wa Kenya, wahudumu wawili wameketi wanatumia tarakilishi huku wamengoja wateja wakuje wawahudumie. Kituo hiki ni muhimu kwasababu inatoa huduma mbalimbali kwa wanadamu iliwasisumbukane.

Kituo cha kutoa huduma Kwa wananchi, mhudumu ameketi, anatumia tarakilishi kuwapa huduma mmoja baadae ya mwingine. Wananchi au wateja wameketi, kila mtu amengoja wakati wake maalum, utakapofika akaweze kuhudumiwa.

Timu mbili za mpira wa kandanda nchini Kenya, AFC leopard na Gor Mahia, Gor Mahia imevalia sare ya kijani, AFC Leopard imevalia sare ya chungwa, ni dakika arubaini na mbili, mabao ni moja kwa moja.

Kituo cha kutuoa huduma kwa wananchi. Wahudumu wameketi hivo huku wamevalia barakoa. Wananchi wamesimama mbele na makaratasi mingi ambayo wamekuja kutafuta huduma mbalimbali. Kituo hiki kinasaidia mwanadamu au mwananchi akaweze kupata huduma yoyote anayohitaji.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi. Wahudumu wameketi wapo tayari kuwahudumia wananchi. Wananchi wamesimama kuhudumiwa wengine wameketi chini kwa utaratibu na ustaarabu kugoja wakati wao wakahudumiwe.

Jaji mkuu Martha Koome ameapisha moses Wetangula na Amason Kingi kuwa spika nchini Kenya. Upande wake kuna viongozi wakuu wa serikalini amabao walishuhudia uapisho huwo.

Viongozi na wahudumu wa serikali, wanawasaidia wananchi kushika kitambulisho. Hii itasaidia kwa sababu, vijana wengi wanapotoka shule, wanakosa muda wa kwenda kutafuta kitambulisho katika ofisi kuu. Hili imeletwa karibu nao ili waweze kushika kitambulisho.

Wafuasi wa timu ya AFC leopard inayeshiriki ligi kuu nchini Kenya, wafuasi hawa wamefurahia baada ya timu yao kushinda ama kucheza vizuri. wafuasi hao wamevalia sare ambazo zinaoana na sare ambazo timu yao inavalia.

Mashabiki wa mpira wa kambubu ambao wanaonyesha hisia tofauti kulingana na ushindi au kushindwa Kwa timu zao uwanjani.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi. Wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa wameketi wamegonja zamu yao wakaweze kuhudumiwa. Wengi wao wamefurahi kwa maaana hii huduma itawasaidia kupata yoyote walioitaka.

Rais mustaafu wanne wa Kenya Uhuru Kenyatta akiapa mbele ya umma kuitumikia Kenya na wanchi wa kenya. Hii ni baada ya kushida kura. Kando yake ni bibiye magret Kenyatta na jaji mkuu wa Kenya.

Eneo la kutoa huduma kwa wananchi, wananchi wanafika hapa kupata huduma mbalimbali. Wengine wamesimama ili wapate huduma wengine wake kwa waume wameketi chini wakingoja zamu yao ili wakahudumiwe na kusuluhisha shida zao.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome akiwahutubia wanahabari. Jaji huyu amesimama, kando yake ni wanasharia wakuu wa serikali. Anawaambia Wakenya au kuwahutubia Wakenya jinsi maamuzi yanavyotendeka katika nchi yetu ya Kenya.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, kituo hiki kina vipengele mingi na aina mingi ya huduma ambayo wananchi wa nchi yoyote wanahitaji ndiposa mwanchi yoyote anayehitaji huduma za serikali anakuja kwa hii huduma.

Wachezaji wa mpira wa netiboli wanashangilia wenzao wakicheza uwanjani. Wanafuraha kwa sababu wenzao walio kwenye uwanja wanacheza vizuri ama wamefuga mbao. Nje ya uwanja, kuna mashambiki pia wanaopiga makofi kwa kushangilia.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi. Mhudumu aliyevaa barakoa anatumia tarakilishi kumpa mwanaume huduma aliyevalia kofia nyekundu. Hii inasaidia kwa sababu hapa pahali kila mwananchi atapata huduma yeyote anayotaka.

Nembo ya kilichokuwa chama tawala nchini Kenya cha jubilee. Chama hiki kilikuwa na viongozi wengi kutoka eneo ya mlima Kenya ikiongozwa na rais mustaafu Uhuru Kenyatta. Chama hiki kilikua tawala kwa miaka kumi mfululizo.

Rais watano wa nchi ya Kenya mheshimiwa William Ruto akiwapongeza wanasheria wakuu waserikali kwa kuwapa mkono na kuwashukuru kwa kujitokeza. ili wakafanyie wananchi wao kazi kwa amani na kwa na ukweli ili wasije kulaumiwa.

Wahudumu wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini wapo afisini. Wanawashughulikia mhudumu aliyekuja pia amevalia barakoa. Barakoa hii inasaidia ili kuzui kusambaza kwa magonjwa.

Mashabiki wa mpira wa kadanda nchini Kenya, wa timu ya Kenya Defence Force wapo uwanjani. Mashabiki hawa wanaonekana wa huzuni kwa maana, wanaonekana timu yao ya Kenya Defence Force imefungwa au inacheza vibaya.

Kituo cha huduma kwa wananchi wahudumu wanne wanaonekana wawili wamesimama wakikagua mafaili, wawili wameketi chini. Huduma hii inawapa watu wa jamii ama nchi yeyote wakaweze kupata huduma kwa urahisi.

Mashabiki wa timu ya kandanda nchini kenya Gor Mahia wanasherehekea ushindi wao kitambaa kimeapishwa kuwa we need mancity maana yake wanataka kucheza na timu ya wingereza Manchester City.

Timu ya ligi ya mpira wa kandanda nchini Kenya ya Kenya Defence Force wamesimama katika uwanja. Wanaonekana kungoja wenzao wakaweze kucheza. Nyuma yao ni gari na mchoro wa bendera ya Kenya uliosimamishwa wima.

Wachezaji wa timu ya kandanda ya asisia wanasherekea. Wachezaji hawa wanasherekea baada ya kufunga mbao nyuma ya ni mashabiki walio keti wanasherekea pia ushindi wao ama ufungaji huo wa mbao.

Ofisi inayoshughulika na mambo ya safari ya nje. Watu wamesimama hapo nje wamevalia barakoa hii ni baada ya kutokea kwa gonjwa la Korona. watu hawa wamengojea kupewa huduma ili waweze kupata nafasi ya kutoka nje ya nchi.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome akiwa katikati na wanasheria wakuu wa serikali. Wamevalia nguo rasmi ya kisheria, kumaanisha mwanzo wa kazi yao. Mavazi haya huvaliwa tu na wanasheria wakuu nchini.

kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, wahudumu wawili wakiume wameketi wanatumia tarakilishi. Wanawake wameketi mbele yao wanawahudumia. Hii mahali inasaidia kuwapa wanadamu au wananchi huduma yoyote wanayotaka.

Kituo cha kutoa huduma mbali mbali kwa wananchi, afisa mkuu wa serikali anasindua utumizi wa tarakilishi kutoa huduma mbali mbali kwa wananchi. Wahudumu waangalia jinsi wanavyopewa maagizo kutumia tarakilishi.

Kituo cha habari ambapo mwanasiasi mkongwe wa chama cha Orange Democratic Movement anaongelesha wafuasi wake kupitia redio. Wafuasi wake wamesimama kumgonja na kumpa ulinzi wowote huo anaotakikana.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, mhudumu ameketi chini anatumia tarakilishi ili kuwapa huduma wenzao. wenzake pia wamesimama wakiona mawaidha ama wakiomba mawaidha kutoka kwa mhudumu huyo aliyeketi chini.

Timu ya netiboli na mashabiki wao wanasherehekea. Wachezaji wameinua kikombe juu, hii ni baada ya ushindi. Nyuma yao ni mashabiki wengine, ambao wamewatizama kwa kushang'aa. Timu hii inasherehekea ushindi wao.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, mhudumu wa kike ameketi katika mapokezi, anafinya ama anabonyeza tarakilishi. wahudumu wengine wamesimama mbele yake akiwaongelesha. Anawaongelesha na kuwapa mawaidha kuhusu utumizi wa tarakilishi.

Mchezaji mpya amesajiliwa katika timu ya ulinzi stars. Timu hii inamilikiwa na kundi la Kenya Defence Force. Mchezaji huyu kwa jina la Slyvaine atacheza katika ulinzi huu ama timu hii kwa munda waliosikizana.

Timu mbili, za mpira wa kadanda zipo uwanjani. Timu moja imevalia nguo nyekundu, timu ingine imevalia shati ya manjano na kaptura ya masamawati. Timu hizi zinapambana zipo uwanjani. Nje ya uwanja mashabiki wanawashangilia.

Aliye kuwa rais wanne Uhuru Kenyatta akikula kiapo. Hii ni baada ya kushinda uchaguzi. Anakiri kuwa angeitumikia nchi yake kwa sheria. Kando yake ni jaji mkuu David Maraga anayemwapisha.

Jengo la kutoa huduma kwa wananchi, askari anatembea ili kuweka usalama wananchi mbalimbali wameketi katika viti kungoja zamu yao ihudumiwe. Katika jengo hili kuna huduma mbalimbali na mwandamu yeyote au mwananchi yeyote anayetaka huduma za serekali akikuja atapata.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na waziri wa michezo wanasherehekea. Hii inamaana kwamba wapo uwanjani wanasherekea timu ya Kenya inapocheza.

Kituo cha kutoa huduma kwa jamii, wahudumu wanajadiliana na wenzao waliosimama mbele yao, huku wakibonyeza tarakilishi, watu wengine wameketi kungoja wakati wao wa kuhudumiwa.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, maafisa wa serikali akiwemo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, wanatoa maelekezo na kuuzindua hii huduma ili waweze kuwahudumia wananchi ipasavyo.

Jengo la huduma kwa wananchi, wahudumu wawili wa kike wameketi mmoja anatumia tarakilishi mhudumu mwingine amesimama mbele anahitaji huduma. Katika huduma hii mwanadamu au mwananchi yeyote anayehitaji huduma ya serekali anaenda hapa ili ahudumiwe

Wanasiasa na wafuasi wakilicho kuwa chama tawala cha Jubilee, viongozi na wafuasi wamevalia nguo nyekundu na kofia nyekundu yenye maandishi 'TuKO PAMOJA' ambayo inaashiria nembo ya chama cha Jubilee.

Timu mbili za ligi kuu nchini Kenya zipo uwanjani. Kando ya uwanja wapo mashabiki wengi wanashabikia timu zao. Tunaoana mchezaji mmoja ameruka juu kupiga mpira na kichwa, mwenzake aliyenyuma nafuta mpira ili mwenzake asimfunge bao.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi wa Kenya mjini Nairobi. Wananchi wamepanga foleni ili wakahudumiwe, wengine wao wameketi chini wakingoja wakati wao maalum wakaweze kuhudumiwa.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia, inayoshiriki ligi kuu nchini Kenya ya kambumbu ama kandanda wanasherehekea. Wameshika vitambara juu vilivyoandikwa Gor Mahia Fc. Mashabiki hao wamevaa shati ya rangi ya kijani.

Wafuasi wa timu ya Tusker inayoshiriki ligi kuu nchini Kenya. Wafuasi hawa wanasherehekea ushindi au wamefurahia jinsi timu yao inavyowafurahisha. Timu ya Tusker ni timu inayocheza ligi ya nchini Kenya.

Timu mbili zipo uwajani zinamenyana katika mpira wa kandanda, nyuma yao kuna mwamuzi aliyevalia sare nyeusi, upande mwingine, mashabiki wa aina mbalimbali waliovalia nguo mbalimbali wamekuja kushuhudia mjuano na kuangalia timu zao zinapomenyana.

Wachezaji wawili wa timu ya netiboli wanacheza mpira. Mpira uko mkononi wa mchezaji aliyevalia nguo ya kijani. Mchezaji aliyevalia nguo nyeupe anajaribu kuuchukua mpira. Mashabiki wameketi wanajionea pambano hilo linaloendelea.

Rais wanne wa nchi ya Kenya mustaafu Uhuru Kenyatta akiwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga wameangaliana. Wameongelea kuhusu mambo jinsi maisha inaelekea na jinsi mambo inavyoendesha katika nchi ya Kenya.

Jaji mkuu Martha Koome, akiwa na wanasheria wakuu serikali, wanasherehekea mkataba uliowekwa ili kulinda nchi kutokana na wanaovunja sheria na kuwadhulumu wananchi wenzao kwa maana sheria lazima ifuate mkondo wao.

Wafuasi wa timu ya Gor Mahia ambayo inacheza Ligi Kuu ya Mpira wa Kandanda nchini Kenya wanatabasamu ama wamefurahia katika timu yao ambayo inacheza uwanjani. Timu hii inacheza vizuri ama imeshinda ndio maana inawapa mashabiki wao furaha.

Wahudumu wanaoshughulikia maswala ya kura na mipaka nchini wapo na wasajili wapiga kura. Wahudumu hawa wamevalia sare ambayo itawatambulisha wananchi ama wanakijiji wamejitokelezea ili kupata huduma hio.

Mashabiki wapo uwanjani wanashabikia timu yao. Wamevalia nguo zinazoonyesha nembo ya bendera ya kenya. Wanafuraha chungu mzima maana timu yao inaonekana imeshinda ama inaelekea kushinda.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi. Mhudumu aliye ndani anawapa maelekezo wateja ili waweze kutumia simu yao ya mkononi au rununu ili wapate huduma ya kutoa au kuweka pesa kwa kadi wowote.

Kituo cha huduma, mhudumu wa kike aliyevalia shati nyeupe na mijirisi nyekundu mkononi anampa maelekezo mteja wa kiume kujaza pengo au fomu kwa maelekezo maalum.

Mto ya maji machafu, kando ya mto kuna miti iliyopandwa na kupigwa seng'enge, juu ya mto huu kuna bomba la maji inapeleka maji mahali ili waweze kuyatumia.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, wahuduma wameketi wanaweka sahihi katika mikataba yao waliosikizana. Kituo hiki ni muhimu kwa sababu kinawapa wananchi kitu chochote ama huduma yoyote wanayohitaji.

Mashambiki wa timu ya AFC Leopard inayocheza ligi kuu nchini Kenya wanashambikia timu yao na kushangilia uku wamebeba nembo ilioandikwa Khwakhola maana yake tumefika.

Picha ya lengo ya kilichokuwa chama tawala nchini Kenya Jubilee ambayo kinaonyesha mikono miwili imeshikana kuashiria umoja.

Ofisi ya kutoa huduma kwa wananchi wa Kenya. Wahudumu wawili wa kike waonekana, mmoja amesimama, mwingine ameketi. Upande mwingine mwanaume amevalia nguo nyeusi. Wote wanatazama upande mwingine wa jumba hili, kutazama kinachojiri.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, wahudumu wawili wakike wameketi wanatumia tarakilishi. Mteja mmoja ameketi mbele anapewa huduma. Huduma hii ni muhimu kwa sababu mwananchi yeyote ama mtu yeyote atazuru na kupata huduma yeyote anayotaka.

Rais wa nchi ya Kenya wa tano William Ruto akiapa kutumikia wakenya kwa hali yoyote. Hii ni baada ya kumshinda mpizani wake kwa karibu katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Anaapa kutumikia wanchi kwa amani na kwa upendo.

Mjini watu wanatembea kwa miguu wakienda shughuli zao. Mtaroni takataka imejaa inayoshiria uharibifu wa mazingira. Hii inatokana na watu kutupa takataka ovyoovyo bila kujali.

Jaji mkuu nchini Kenya, Martha Koome, akihutubia wananchi, anaonekana mwenye furaha, na amevaa sare rasmi za kisheria. Hii inamaanisha kuwa, hotuba yake ni rasmi, anawahutubia wakenya kuhusu sheria ya jinsi wanavyo ishi, kisheria.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia, wanasherehekea ushindi kwa kuimba na kucheza barabarani, wanaelekea nyumbani kwa kishindo, hii ni baada ya kushinda au kucheza vizuri, mpira wao wa kandanda.

Kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, wahudumu wameketi, wanawasiliana na kuwapa huduma wananchi. Wananchi waliopiga foleni wametulia tukikuta subira kungoja wakati wao wakaweze kuhudumiwa.

Wananchi wa Kenya wamevalia barakoa ili kuzuia usambazaji wa virusi. Mwanaume wa katikati amepewa kitambulisho ili kumdhibitishia ya kuwa yeye ni mwananchi wa Kenya. Hii inasaidia kwa sababu itamruhusu kutembea nchi bila vizuizi yoyote.

Ofisi ya kupanga safari za nje. Ofisi inawapa watu pasipoti na kibali cha kusafiri kwenda nchi ingine. Ofisi hii pia inasaidia kukagua wageni wanaokuja nchini ili wakue na kibali.

Maafisa wa upelelezi wamekita kambi. Wanakijiji wamekuja hapo kufanyiwa huduma. Maafisa hao wanatumia chombo ya kijiditali kuwapa huduma wananchi hao.

Shabiki wa timu ya Gor Mahia inayoshiriki ligi kuu nchini Kenya ya kandanda. Shabiki hawa wamefurahia na wanasherekea ushindi au jinsi timu yao inavyocheza vyema. Tunawaona mashabiki wao wamejipaka rangi na kuandika neno Gor Mahia katika kifua chao.

wanariadha wa Kenya washerehekea kuwa washindi. Wameinua viatu vya riadha mikononi mbele ya mashabiki wanaowashangilia. Mwanariadha wa nchi nyingine aliyenyuma yao anaonekana mwenye huzuni baada ya kushindwa.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wa timu ya tusker wanaonekana wana huzuni hii baada ya kufungwa na timu ile ingine katika mjuano uliotendeka ile siku.

Ofisi ya huduma ya NCA, wahudumu wawili wameketi. Mmoja wa kike, mwingine wa kiume. Wahudumu wanatumia tarakilishi ili kutoa huduma yeyote kwa mteja atakayefika.

Cheti cha kuzaliwa kinacho onyesha mahali, siku na jina la mmilikaji. Cheti hiki pia kinaonyesha wazazi wammiliki. Bado kinaonyesha namba ya ya hicho cheti na vitu vinginevyo.

Jaji mkuu nchi ya Kenya Martha Kome akikula kiapo. Jaji huyu ameshika Bibilia au Korani juu kuapa kutumikia nchi yake ya Kenya kando yake ni maofisa wakuu wa serikali ambao wanamsimamia.